Mikono miwili ikishika noti nyingi za pesa. Hizo zinaonekana kuwa noti za elfu moja za shilingi ya Kenya. Kuna picha mzee ya Jomo Kenyatta kwenye noti labda anazihesabu.

Meza za kuuza viatu vya aina ya slippers ambavyo ni ya aina ya viatu rahisi vya kuvaa. Kuna rangi tofauti nyingi za slippers , kama vile ; buluu , zambarau ,rangi ya udongo , nyekundu na nyeusi . Hizi slippers zimewekwa kwa wingi na zimelongwa kando kando kwenye meza hiyo .

Ni sehemu ya kuuza magari. Magari ya kisasa yame pangwa vizuri kwa kuonyesha wateja ni aina ya SUV yenye rangi nyeupe na rangi zingine kadhaa.

Watu wakiketi na kusimama karibu na magari kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti ya mviringo. Hali hii inaonekana ni hali ya kusubiri au kupumzika baada ya tukio fulani.

Gari ya aina ya Pick-up inaonekana kama Toyota Hilux, iliyopaki kwenye nyasi kando ya eneo lenye miti mirefu ,ni gari ya rangi ya kijani ,kuna mtu mmoja anaonekana nyuma ya gari akiwa amevaa kofia na koti la njano.

Magari matatu ya Mercedes Benz G Class yaliyopangwa kwenye megesho ya nje chini ya anga ya buluu isiyo na mawingu. Magari yote yanaonekana kuwa ni za kifahari, labda zinauzwa.

Duka la huduma za kifedha inayohusiana na simu inapeana huduma ya kutoa na kuweka pesa. Kuna watu wenye wameketi kando ya duka hiyo huku wanapumzika.

Kuna rundo kubwa la mifuko ya vitunguu nyekundu iliyopangwa ardhini. Kuna lori kijani ambalo yenye inaonekana kuwa limebeba vitunguu. Pia kuna mtu mmoja anaonekana ndani ya hiyo lori akishughulikia hizo vitunguu. Mwanamke mmoja anayevaa kofia amesimama chini.

Kuna maandishi kwa ukuta wa jengo hii, yanayo ashiria aina za biashara kama amani general shop, mangu tomato, dairy milk bar. Kuna mlango miwili ya chuma, mmoja ya rangi cream na mwingine ya rangi bluu, dirisha pia ni la chuma, mwanamke mmoja amesimama kwenye mlango wa bluu.

Bidhaa za mboga kwenye soko la mtaani. Mboga hizo ni pamoja na nyanya nyekundu zilizo kwenye sehemu kubwa mbele, pilipili hoho ya rangi ya kijani, karoti upande wa kushoto, vitunguu, limao na mboga za majani upande wa juu.

Risiti ya mapato kutoka kwa mamlaka ya bandari ya Kenya ina logo ya Kenya Ports Authority kushoto juu. Kwenye risiti hiyo kuna namba ya pin namba ya vat namba ya akaunti. Risiti hiyo imetolewa kwa African cotton industry yenye anwani ya Mombasa.

Kuna baadhi ya nguo zimepangwa kwenye kuta au vibanda. Mbele kuna mwanaume anayesukuma mkokoteni uliojaa nguo, akionyesha aina ya usafirishaji wa bidhaa sokoni. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa hizo.

Leseni ya ushuru wa bidhaa, kutoka mamlaka ya ushuru ya Kenya inayojulikana kama KRA, inadhibitisha kwamba kuna malipo ya ushuru wa bidhaa kuanzia tarehe ya sita, mwezi wa kumi na moja, mwaka wa 2003.

Safu ya gari yaliopangwa kwa mstari, ambapo magari haya ni ya kisasa na yana rangi tofauti kama vile blue ,nyekundu na rangi ya kawaida ya magari. Yanaonekana ni za aina ya SUV, sport utility vehicle .

Watu kadhaa wakiwa mbele ya mashine ya kuuza maziwa ya Destiny Dairies, ambayo inajulikana kama milk ATM. Kando na mashine kuna vyungu vyenye maziwa, vinavyotumika kuhifadhi na kusafirisha maziwa.

Kuna mkona ya mtu ambayo imeshika noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Ni pesa rasmi ya kibenki, inayotumika nchini Kenya, kwa ajili ya ununuzi na malipo za bidhaa mbalimbali.

Magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari la mbele ni la rangi ya fedha Sedan maridadi yenye vioo vilivyo tiwa giza na magurudumu ya kifahari. Nyuma yake kuna magari mengi yaliyokuwa yameegeshwa yakiwemo SUV.

Sehemu ya kuuza mboga na matunda katika masoko ya kawaida. Kuna mazao mbalimbali kama vile karoti, mihogo, nyanya, maharagwe, mahindi, pia kuna viazi.

Magari yaliyopakiwa katika mstari moja ambayo yanaonekana kuwa magari ya kisasa ya aina ya Sports Utility Vehicle. Magari haya yamewekwa kwenye eneo la uwanja, pengine katika maonyesho ya magari.

Bima ya ajali binafsi kutoka kampuni inayoitwa Amaco African merchand assurance co. limited. Ujumbe mkuu ni kwamba majeraha yanaweza kutokea wakati wowote lakini kupona hukuwezi kumaanisha msogo wa kifedha.

Soko la nguo za mtumba, zinazouzwa kwa wingi na bei ya kawaida. Inaonekana kuwa ni soko lenye shughuli nyingi ambako wateja na wauzaji wanashughulika na rundo la nguo.

Duka ndogo lililo na chapa ya mpesa, ambayo ni huduma maarufu ya malipo na uhamishaji wa pesa kwa njia ya simu nchini Kenya. Duka hili linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali kama rangi za gari na vipande vya kukarabati gari.

Fungu la sarafu za karatasi za Kenya kila moja ikiwa na dhamani ya elfu moja shilingi za Kenya. Sarafu hizi zimewekwa zikishikana zikiangaziwa kando kando. Inawezatumika katika biashara.

Sarafu ya shilingi elfu moja na shilingi hamsini inaonyesha mtu ameshika na kubeba karatasi ya sarafu hizo. Inaweza kuwa ni sehemu ya shughuli ya kifedha kama vile kulipa na kupokea pesa.

Jedwali la viwango vya kubadilisha fedha kwa sarafu tofauti katika benki. Linaonyesha bei za kununua na kuuza sarafu mbalimbali. Sarafu zilizoorodheshwa ni kama Dola za Amerikani, pauni za Uingereza na kadhalika.

Magari matano yaliyowekwa kwenye eneo la uekaji wa magari au maonyesho. Magari haya ni ya aina ya kisasa na ina miundo tofauti yanashiriki kwenye maonyesho au uekaji wa magari.

Tangazo la bima kutoka kwa kampuni ya Mayfair insurance. Tangazo linazotangaza huduma ya bima inayolinda wakadarasi, dhidi ya hatari mbalimbali zinazoweza kutokea wakati wa kazi zao ya ujenzi.

Ukurasa wa kuingia kwa jukwaa la Kopokopo. Kuna sehemu za kuandika barua pepe na nywila na kitufe cha sign in kwa ajili ya kuingia kwenye akaunti. Upande wa kulia, inaonyesha mwanamke akiwa amekaa anatumia simu ya mkononi, huenda akitumia huduma ya kopokopo.

Gari la aina ya vani yenye muonekano wa Nissan caravan limeegeshwa kwenye eneo la parking usiku. Gari inaonekana ni mpya na upande wa mbele kushoto iko na taa mpya.

Sarafu za fedha za Kenya, zinajulikana kama sarafu za shilingi ya Kenya. Ina mchanganyiko wa rangi ya fedha na dhahabu. Huwa hutumika kama njia halali ya malipo nchini Kenya.

Magari mengi ya kisasa yamesimamishwa katika soko la magari au sehemu ya kuhifadhi magari. Magari haya yote yanaangaliwa kutoka mbele na ni magari ya aina mbalimbali.

Bima ya ajali ya kibinafsi kutoka kwa kampuni inayojulikana kama mardison general insurance . Tangazo linaloonyesha umuhimu wa kuwa na bima ya ajali ili kulinda matatizo ya kiafya inaweza kutokea kwenye ajali.

Lori ya kusafirisha amagari linaloitwa Carholder Trellar, linabeba magari kadhaa kwa pamoja na kuwasafirisha kutoka sehemu moja hadi nyingine, mara mingi ni kwa ajili ya kuuza au usafirishaji wa magari kwa njia ya barabara

Mtu anayetumia kadi ya benki ya visa kufanya malipo kupitia kifaa cha kisasa cha kielektroniki kinachoitwa Pesapal. Kifaa hiki kinatumika kupokea malipo ya kadi moja kwa moja kwa kushikilia kadi eneo la kifaa.

Skrini ya simu ya mkononi inayotumia huduma ya M-Pesa. Huduma maarufu ya malipo na benki ya simu nchini Kenya. Huduma hizi huwezesha mtumiaji wa kufanya shughuli kama kutuma na kutoa pesa.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi sana ambapo watu wengi wamekusanyika kununua na kuuza bidhaa mbalimbali hasa mazao ya chakula yanayowekwa kwenye masanduku na vikapu mingi.

Tangazo la kampuni ya bima inayoitwa Anziano Insurance Agency. Inatoa huduma ya bima ya nyumba. Tangazo inaelezea aina ya hatari zinazofunikwa na bima hii kama vile moto, wizi, vifaa vya ndani ya nyumba, vifaa vya kielektroniki na mafaa ya asili.

Leseni ya kodi ya KRA, taasisi inayosimamia ukusanyaji wa kodi nchini Kenya. Leseni hii inaonyesha kuwa mtu au kampuni aliye kwenye hati hiyo amesajili kama mlipa kodi.

Huduma ya kudhibitisha vyeti vya bima ya gari kutoka kampuni ya Kenya Orient Insurance Limited. Tangazo linaloarifu kuwa unaeza dhibitisha cheti chako cha bima na kutumia nambari ya tatu tano mbili kufuata maagizo yanayohitajika kama kuingiza nambari ya usajili, nambari ya cheti, nambari ya chesis ya gari.

Sehemu ya nyuma ya gari inayo nembo ya Fireland, gari hii ni na rangi ya buluu inayoonekana kuwa ni gari ya zamani la kifahari kutokana na muundo wake, inajulikana kama Mercedice Benz.

Sehemu ya kuhifadhi magari inayojulikana kama showroom . Kuna magari kadhaa yaliyopangwa vizuri. Yakiwa na rangi tofauti kama nyeupe, buluu, nyeusi na kifedha.

Ni sehemu ya soko la chakula ambapo wateja wanaweza kununua samaki waliopikwa tayari na kuwekwa kwenye meza ya chuma kuonyesha wateja hao.

Noti za shilingi mia moja ya Kenya. Ina picha ya marehemu ya mwalimu Jomo Kenyatta, rais wa kwanza. Sarufi hizi hutumika kama njia rasmi ya malipo katika shughuli za kila siku.

Sehemu ya soko ya mtumba. Kuna mifuko, nguo na vitu mbali mbali vilivyokaa juu ya sakafu. Vinaonekana ni hali ya kupangwa kiasi. Kuna msongamano mkubwa wa vitu na watu.

Magari ya kuvutia yaliyopo kwenye uwekaji la magari au maonyesho ya magari. Hii ni magari ya kisasa zinazoandaliwa kwa kung'aa ina rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu, nyeusi nyingineo.

Tangazo la bima kutoka Madison general insurance . Linaonyesha mwanaume akiwa amevaa kola shingoni na anaonekana kama ana maumivu akishika shingo yake.

Sehemu inayouza vitambaa. Kuna aina nyingi za vitambaa vilivyokunjwa vizuri na kupangwa kwenye sarafu. Vitambaa hivi vina rangi na mchoro mbalimbali. Pia kuna kamera ya usalama inayoonekana juu ya mojawapo ya sarafu.

Gurudumu la gari lenye alloy ya chuma iliyopakwa rangi ya fedha, na tairi linalozunguka gurudumu hilo. Kuna sehemu ya chini ya gari inawezaonekana upande wa kulia wa gurudumu hii.

Duka hili linaonekana kufungiwa na nguzo za chuma wa usalama na pia kuna mabango ya huduma wa M-Pesa. Mbele ya hilo duka kuna bidhaa mbalimbali kama vinywaji vya soda na maji.

Kuna watu wawili, mume na mke, wakipitia nyaraka pamoja. Mtu mmoja anaonekana kuwa muuzaji na mwingine ni mteja. Wanajadili kuhusu ununuzi wa gari.

Duka ndogo linaloitwa Atah shop ambalo lina vitengo vya kuuza bidhaa ikiwa pamoja na juisi , soda ya vitu vingine vinavyotumika kila siku. Kwa mlango limeandikwa M-Pesa.

Soko ya matunda na mboga, kuna bidhaa mbalimbali kama ndizi, baadhi yao zikiwa bado mbichi na nyingine zikiwa zimeiva. Kuna rundo ya nyanya nyekundu zimepangwa chini.

Magari ya kifahari yakiwa yamesimama ne ya jengo ambalo linaandikwa Mercedes Centre LTD . Hii ni kawaida kuonyesha kuwa ni duka la kuonyesha magari ya jamii ya Mercedes.

Gari ya aina ya pickup, Toyota Hilux, imesimama kwenye sehemu ya wazi, yenye nyasi. Huenda shambani au maeneo ya vijiji. Sehemu ya nyuma ni wazi na kuna mtu amesimama.

Soko lenye biashara ndogo ndogo. Kuna watu walioketi nje. Viti vingi na mabango ya matangazo ya Hair Salon inaonekana kama eneo lenye shughuli nyingi za biashara.

Ishara ya malipo ya huduma kwa njia ya kielektroniki wa e-citizen kutoka kwa mamlaka ya usafiri na usalama nchini Kenya NTSA. Iko na taarifa za mteja kama jina, nambari ya usajili, na kumbukumbu ya malipo.

Sarafu ya Kenya ya thamani ya shilingi mia tano. Kwenye upande wa mbele kuna picha ya Jomo Kenyatta, ambaye alikuwa rais wa kwanza wa Kenya. Kwa upande wa nyuma kuna picha ya jengo la bunge la Kenya.

Duka ndogo la kuuza maziwa jina lake ni Yustin Milk, jina la duka limeandikwa juu ya mlango na wall paint inayoonyesha picha ya ng'ombe. Watu wawili waliokaa ndani ya duka wanaonekana wakifanya shughuli ya kuuza maziwa.

Mboga mbalimbali zimepangwa kwa pamoja kama vile kabichi, radish nyekundu, rosemary na wa majani ya mint . Mboga hizi ni maarufu na hutumika sana katika maandalizi ya vyakula tofauti hasa vya mboga na supu.

Aina mbalimbali ya viazi na mzizi ambayo imewekwa kwenye vikapu na ndoo mbalimbali sokoni. Kuna viazi vitamu. Viazi vya rangi ya kahawia ni viazi vya kawaida. Pia kuna mizizi mingine iliyowekwa kwa kikapu.

Hii ni duka au kiosk ambalo linauza bidhaa mbalimbali kama vile maziwa na yoghurt ya kukunywa. Bidhaa hizi zinajulikana kutoka kwa kampuni ya Royal

Lori kubwa la kusafirisha magari, ambalo lina magari kadhaa yenye rangi tofauti ziliopo juu yake. Lori hili linatumiwa kusafirisha magari, kutoka sehemu moja hadi nyingine, mara nyingi kwa njia ya barabara.

Simu ya mkononi inayoonyesha programu inayohusu huduma za pesa, huduma inaonyeshwa ni kama tuma pesa, toa pesa, kuna kitufe chekundu cha scan QR .

Sehemu ya duka la viatu, viatu vimepangwa kwa mistari kwenye rafu na sakafuni, kuna aina mbalimbali ya viatu ikiwemo sneakers , flats na viatu vya kawaida. Nyuma kuna nebo inayoaandikwa darling we find you are beautiful .

Wateja wakisubiri na kutekeleza shughuli za M-Pesa. Huduma maarufu ya fedha za simu inayotumiwa sana nchini Kenya. Watu watatu wapo mbele ya madawati ambapo wanaweza fanya shughuli kama kuweka, kutoa, kutuma na kulipa kwa simu.

Soko la mboga za majani na matunda kama ndizi, maembe, mananasi ambapo kuna wafanyibiashara waliosimama na kukaa nyuma ya maonyesho ya bidhaa zao. Sehemu hii inaonekana kuwa ni soko la kawaida.

Tangazo la huduma za bima au huduma za afya kinachotolewa na kampuni inayoitwa Britam. Tangazo linalosisitiza umuhimu wa afya your wellness is our priority .

Mtu anachukua maziwa kutoka kwenye kituo cha huduma ya maziwa inayojulikana kama Milk ATM kwa kingereza. Mashine hii hutumika kupimia wateja maziwa wanapokuja kununua. Maziwa yanayobaki huwekwa kwenye glasi ya plastiki.

Familia ya watu watatu, baba, mama na mtoto, wakitazama kitu kwenye kompyuta. Inaonekana wanashirikiana kwa furaha wakiangalia neno, tunza jamii na CIC Family Medisure.

Kuna mikono ya mtu ikiweka au kuchukua fedha taslimu, kwenye kisanduku cha fedha. Hela hizi ni za kenya, anawezazitumia kufanya malipo au biashara.

Kuna mlango wa duka ambalo lina huduma za M-pesa. M_pesa ni huduma maarufu ya simu ya mkononi inayo ruhusu watu kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu, kulipa huduma na kufanya shughuli nyinginezo.

Sehemu ya nje ya duka. Kuna baiskeli na watu wameketi. Baiskeli hii imebeba mzigo na hali ya hii mazingira inaonekana kuwa ni eneo la mtaa chenye maendeleo madogo.

Sehemu ambapo magari ya kisasa yanaonyeshwa kwa wateja. Gari hili ni la rangi ya manjano na lenye miundo ya kisasa ya kuvutia wateja. Limewekwa katika eneo la wazi ya maonyesho ya magari. Linapambwa na taa za kisasa.

Watu wametengeneza orodha za huduma, katika sehemu ya kuweka na kuondoa pesa inayojulikana kama M-Pesa. M-Pesa ni huduma inayotumiwa na watu wakuhifadhi na kuondoa pesa kwa simu.

Kituo cha huduma za malipo ya simu cha mpesa ambalo limeandikwa kwa herufi kubwa kwa mlango. Mpesa ni huduma maarufu sana katika kifedha inayotumiwa kwa malipo, kuweka na kutoa fedha kwa simu.

Ndani ya duka kubwa la magari kuna magari yanayopangwa vizuri katikati la jengo lenye dirisha la glasi, pia kuna watu wakiwa wamesimama wakiangalia magari hayo.

Magari yakiwa yameegeshwa wima katika eneo la wazi lenye majani. Kuna watu wawili wamesimama kati ya magari hayo. Magari haya ni ya aina ya Nissan na Toyota yakiwa na nambari za usajili za Kenya.

Inawezekana ni sehemu ya uuzaji wa magari. Kuna magari mbali mbali. Moja ni gari yenye rangi za buluu na rangi ya machungwa. Magari haya yanaonekana kuwa ni ya kisasa. Yametolewa katika kampuni ya kuhifadhi magari

Duka la huduma za fedha zinazoeneakimataifa. Jina la duka ni Junction Forex and Money Remittance. Huduma zinazotolewa ni pamoja na Western Union, MoneyGram, M-Pesa, na Ria Money Transfer.

Sehemu ya biashara ndogo yenye matangazo ya huduma za simu za rununu hasaa M-Pesa na Airtel Money. Kushoto kuna rafu yenye mzunguko wa mlango wa chuma uliowekwa, ili kulinda bidhaa ziko ndani.